Ni aina ya mazoezi ambayo husaidia kuchoma kalori, kuboresha mzunguko wa damu na kuimarisha moyo na mapafu. Ni njia bora ya kujenga mwili wenye nguvu na afya.

Wachezaji wa mpira wa mkononi wanaweza kupata ajira katika vilabu mashindano ya kitaifa wa kimataifa, hutoa fursa za elimu kwa njia ya uhadhili wa masomo kwa wachezaji wenye vipaji.

Wafanya biashara wadogo wanaweza kupokea malipo kutoka kwa wateja wao papo kwa hapo. Jambo linalowasaidia kukuza biashara zao na kupunguza hatari ya kubeba pesa taslimu.

Wachezaji wenye vipaji wanweza kucheza katika timu za kitaifa au kimataifa na kupata ajira nzuri, mshahara na fursa ya kubadilisha maisha yao na jamii zao.

Badala ya kuenda ofisi nyingi tofauti, wananchi hupata huduma nyingi kama kuomba kitambulisho, pasipoti , leseni ya biashara, cheti cha kuzaliwa na nyingine nyingi katika kituo kimoja.